Lori ya kunyonya taka imekuja kufanya kazi yake, choo ya mtu inapojaa, anaita gari hii ili ikuje isafirishe uchafu hiyo ipeleke pahali ingine, sanasana watu wa mashambani wanaitanga gari hii kwa vile, maji taka yao haiendi mahali yanabaki kwa wanja wa mtu.

Dawa hii inatangazwa hapa inasemekana inapatikana asilimia ndani na nche ya Tanzania nambari yao imeandikwa hapo chini ukitaka unaitisha inaitwa masaai herbal hii ni yenye kliniki halafu inatengenezwa na mbegu ya tikitiki maji.

Mhudumu wa afya amevaa glovu ili asiambukizwe na maambukizo. Anamhudumia mtu aliye na mavidonda mingi mkononi. Ni kama huyo mtu amegonjeka na akaja hospitalini ili kupata matibabu ya kwanza. Ni mgonjwa sana huyo mtu.

Mtu mmoja anachukua sabuni aoshe mkono kwenye pahali ya kuoshea maji. Ni kama ukiingia pahali lazima uoshe mkono, kwenye kituo hiki cha kuoshea mkono, ili maambukizi yasiwe ni yenye kusambaa sehemu hio.

Msichana mmoja anapewa kifaa ya kuzima moto maanake imewashwa kwa ndoo. Anajaribu yake yote kuizima. Msichana mwenye nguvu kwa vile anaweza kuizima bila kushindwa. Hawa watu wanafundishwa hivi ndo mkasa ikitokea wawe ni wenye kujitegemea.

Mto yanapita kando ya manyumba. Imefurika sana. Mto huo ni chafu sana na watu wanaishi kando yake. Kuna maghorofa pia ziko kando, mto huo ni katikati ya Nairobi inapita. Mavibanda yameweza kubomoka.

Daktari ameshika chanjo ya rubella. Chanjo hili hutumika kutibu magonjwa kama vile misuli. Daktari pia ako na sindano kando, tayari anataka kumdunga aliyekuja kituo cha afya kupata matibabu.

Mama ameketi chini huku anaangalia kando amevaa barakoa. Muuguzi anavaa barakoa pia akimdunga chanjo. Nyuma yake kuna mtu mwingine pia ni muuguzi. Ni sehemu ya hema wamekita kambi kuwadunga wananchi chanjo.

Mgonjwa amelala kwenye kikiti . Mdomo yake amefungua, madaktari wanaangalia meno yake. Daktari mmoja anamsaidia daktari mkuu ili afanye kazi yake. Wote wamevaa barakoa wanamshughulikia. Inaonekana mgonjwa alikuwa mgonjwa sehemu ya meno. Alikuja kituo cha hospitalini cha meno.

Mama amekuja hospitalini ili ahudumiwe. Mwenye kumhudumu anamuuliza maswali na kwa ishara ya mkono. Kuna dawa ziko mezani na kuna machati kwenye ukuta. Mama huyu anamwangalia daktari kwa umakini akimskiliza anavyosema daktari huyo.

Daktari ameshika chanjo na sindano kwenye mkono wake. Chanjo hili limeshawekwa kwenye sindano tayari kumdunga mgonjwa. Chanjo hili ni ya rubella inatumika kutibu misuli na magonjwa mengine. Mtoto mdogo anafai kudungwa hii ili awe ni mwenye ku kuwa na kinga dhidi ya ugonjwa hilo.

Mtu anatoa tembe kwenye dawa anataka kumeza. Tembe hii inakaa rangi ya machungwa. Ako tayari kumeza anaonyesha kwa mikono yake ameeka tembe moja. Ni mtu mgonjwa kwa vile anameza dawa

Mama anatabasamu huku amemshika mtoto wake mchanga. Ni kama amezaliwa siku karibu. Mama bado yuko kwenye kituo cha afya, Amelala kwenye kitanda hiki huku ameshikilia mtoto wake. Anamtabasamu kwa vile amefurahia.

Mama ameleta mtoto wake hospitalini ili aweze kupewa chanjo cha polio. Mhudumu wa afya anaweza kumfungua mdomo mtoto huyo, anamuweka chanjo hii na amevaa miwani huku anangalia kwa taratibu.

Sindano imewekwa hapo. Kando yake ni chanjo cha Rubella. Chanjo hichi huweza kusaidia watu wenye ugonjwa ya misuli. Chanjo iko karibu na sindano. Ni kama mtu anataka kudungwa chanjo hii, sanasana ni mtoto.

Watu wamepanga foleni wakitaka kudungwa chanjo. Mzee mmoja inaonekana amekaa chini kwenye kiti. Kando yake mhudumu wa afya anamhudumia. Mwingine amevaa barakoa anadungwa chanjo. Anakaa anasikia uchungu kwa vile amenyamaza kimya akiangalia mbele.

Nyuma ya ambulensi imefunguliwa. Kitanda ya mgonjwa inaonekana na pia kuna vitu za kumtibu akiwa akipelekwa hospitali. Gari ingine iko hapo nyuma. Ambulensi hii inatumika kupeleka wagonjwa waliokuwa na dharura kwenye hospitali kwa haraka.

Watu wamekuja kuangalia ghorofa lilinavyoanguka. Watu wamekuja wakivaa suruali fupi, wengine wamevaa kofia, wengine wanachukua rununu zao ili kurekodi vile jumba linaanguka. Kuna majumba zingine hazijaanguka ziko kando.

Mkulima amevaa sare ili kuzuia kemikali zisiingie kwenye mwili wake. Ameweka dawa kwenye mgongo wake anapulizia mimea zake dawa hizi. Mimea zinakuwa na wadudu ndio maana anawaekea wadudu hao dawa. Hiyo inafanya mazao ziwe Bora.

Chanjo imesimamishwa na sindano iko kando tayari kudunga mtu ili aweze kupona. Kuna barakoa pia hapo kando. Chanjo hii ni ya ugonjwa ya manjano, yaani homa ya manjano. Ukiwa na homa hii unafai kudungwa ili upone.

Mtu inaonekana anafanya kazi kwenye kiwanda. Amevaa sare rasmi kumzuia na kemikali anazozibeba. amezibeba kwa mtungi. Amevaa maski ili asipumue hewa mbaya. Pia amevaa glovu. Hapa inaonekana ni pahali kemikali inatengenezwa.

Hii ni dawa inaonyeshwa hapa na dawa hii hutumika kwa wagonjwa. Imetolewa kwenye box yake ikawekwa kando. Sawa hii inasemekana ni ya kutibu magonjwa sugu, inaitwa Analgesic , dawa hii hutumika mtu anapogonjeka.

Watu wamekuja kuhudumiwa wamepanga laini refu sana. Gari moja inaonekana inatoa msaada. Wenye kuwahudumia wamekuja sehemu hii iliyo mbali sana na jiji. Inaonekana ni mashambani kwa vile watu hawanaa vitu.

Madawa yamewekwa kwenye meza. Dawa hizi ni za tembe na zingine ni ya aina ingine. Dawaa hizi zimezwa na watu walio wagonjwa sana. Ingine ni miligramu mia tatu, ingine ni miligramu mia nne na ingine ni mia tano.

Msichana amesimama huku akielezea watu walio kuwa wamekaa ni kama ni sehemu ya mashambani wamekuja ili kuhudumia watu. Hao watu wamevaa sare moja na wote wamevaa barakoa ili wasiweze kupata maambukizi.

Mtu mmoja anaonekana mganga anaweza kugongelea vitu kwenye sakafu amevaa kofia na kuna mabawa ya kuku kwenye kofia yake kuna vitu amefunga kwenye shingo nyumba yake inakaa imechafuka sana kuna kitu kwenye ukuta yake kama kalenda.

Mafuriko yamesonga sehemu hii. Watu wanajaribu kutoka kwao maji yameingia. Mbuzi inaonekana ikisimama kando ya mtoto. Maji yameingia kila sehemu. watu wanajaribu kuhama kwenda mahali maji hayajaingia.

Wahudumu wa afya wawili wanaonekana kwenye chumba. Wanawahudumia watoto wadogo waliozaliwa kabla muda wao kufika. Sehemu hii ni ya hospitali kwa maana watoto wachanga wengi wako hapa. Mhudumu anamshika mtoto mmoja akiwa amevaa glovu.

Mkulima anaweza kupea kitu ngombe kwenye puani mwake kama ni chanjo ngombe hii imefungiwa kwenye zizi lake ili lisiweze kuvuruga hiyo pahali ikipewa chanjo hiyo mkulima ameweza kufunika uso yake na maski kubwa ili kemikali iziweze Kuingia kwenye pua yake.

Mtu mmoja inaonekana anaweka madawa kwenye karatasi yake. Huyu mtu amevaa barakoa ni kama anafanya kazi kwenye kiwanda kwa vile madawa ni mingi na makaratasi ni mingi ni dawa ambayo hutengenezwa kwa jumla hapa ili ipelekwe soko ya dawa iuzwe.

Mama ameleta mtoto wake kwenye kliniki ili aweze kupata chajo. Mhudumu wa afya anampa chajo kwenye mdomo wenzake wanachukua rununu na wanamrekodi wamevaa barakoa pia mama amejingika na barakoa. Mtoto huyo amepata chajo anaweza kuwa na nafuu saa hii.

Chanjo cha Rubela imewekwa hapo, kando yake ni sindano tayari kudunga mtu, chanjo hili inatumika ili kuponya magonjwa kama vile ya misuli, na kadhalika. Chanjo hii imewekwa juu ya meza, inaonekana kuna mgonjwa amekuja anataka kudungwa.

Chanjo ya rubella imewekwa hapo. Chanjo hii inatumika kutibu magonjwa ya misuli na magonjwa mengine. Inapewa watoto wa miezi kumi na mbili kupanda juu. Kuna sindano pia iko kando. Tayari mtu ako kudungwa.

Msichana amekuja hospitalini ili aweze kutibiwa masikioni. Daktari kwa utaratibu anamwangalia masikio akiwa na bidhaa ya hospitalini. Huyu daktari ni kama amebobea kwa vile anaangalia kwa umakini msichana ametulia tu daktari akimhudumia.

Mhudumu wa afya amemaliza kufanya kazi yake, anajaribu kutoa glovu kwenye mkono huku amevaa barakoa. Kando yake kuna madawa na anataka kuitoa nguo zake ili aende nyumbani kwa vile amemaliza kazi yake ya siku ni kama alikuwa kudungana sindano.

Watu wamekuja kuchukua ma mtungi. Wamekuja na gari ya mkono. Wamepanga laini wengine .Sehemu hii imekauka kwa vile inakaa hakuna miti mingi. Nyumba ingine ya matope imejengwa hapo nyuma.

Mama ameleta mtoto wake mchanga hospitalini. Daktari anamdunga sindano kwenye mguu ni kama anapewa chanjo. mama huyu amevaa barakoa pamoja na daktari. Mtoto huyu ni mdogo na anapaswa kupewa chanjo. Kenya mzima watoto wadogo wanafaa wapewe chanjo.

Mama mmoja amelazwa kwenye kiti huku amefungua mdomo. Madaktari wawili barakoa mmoj akimhudumia meno mgonjwa huyo huku mwangaza iko juu yao iliwaweze kuona kazi wanaofanya. Hapa ni kama ni kwenye hospitilini sehemu ya meno.

Baba mmoja amekuja hospitalini, ameketishwa chini, amevaa barakoa huku akiangalia mbele. Ni kama anatabasamu chini ya barakoa hiyo, Mhudumu wa afya amemshika mkono na kumdunga sindano. Mhudumu huyu ni kama ni wa hospitali hii. Pahali hapa watu wanakuja kupata matibabu.

Mtoto mdogo anashikiliwa na wauguzi. Anadungwa sindano kwenye mkono. Wauguzi wamevaa maglovu. Mtoto huyu analia kwa uchungu. Muuguzi anamshika kichwa. Amevaa nguo inaonekana ni chadfu, ni kama ni mtoto wa sehemu isiyi na chakula mzuri ama ni maskini.

Mahindi inaonekana imekomaa, iko kwenye shamba. Madudu wameipanda wengi. Wadudu hao wanaweza kumaliza mti huu wa mahindi kwa muda mdogo tu, mkulima anafaa aipulizie dawa ili ziweze ni wenye kuwa kutoroka.

Daktari anachukua dawa ya chanjo kwenye mkebe wake na kuieka kwa sindano. Ni kama ako tayari kumdunga mgonjwa. Chanjo hii ni ya rubela, inatumika kutibu magonjwa ya misuli na magonjwa mengine.

Chanjo ya Rubella inaonekana hapa. Chanjo hii inasaidia kumaliza ugonjwa wa misuli na nyinginezo. Inafaa kupewa watoto wa miezi kumi na mbili kuendelea. Chanjo hii imetolewa nje na sindano kando yake. Iko tayari kudungwa mtoto.

Sehemu ya watu ya kuishi, pahali hapa hakuna mvua mingi kwa vile miti imekauka sana, kuna mtungi moja hapo nje na nguo ya mtu imeekwa kwenye mti yaliyo kauka. Kuna sufuria ndogo hapo na mtungi ingine imelazwa, sehemu hii imekauka sana.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa amelala kitandani. Daktari wanaweza kumhudumia. Mwingine anaangalia mashini. Daktari mwingine anaweza kuweka kitu kwenye paipu. Mgonjwa huyu ni kama ako hali mahututi, na anasidiwa vizuri na madaktari hawa.

Wamama wamekuja kuchota maji katika kituo cha maji wamebeba mitungi yao, inaonekana wako pahali penye ukame kwa vile hakuna Muti mingi na kumekauka sana. Kuna uhaba wa maji hapa kwa maana wanatoka makilomita mingi sana ili waje wapate maji.

Mama ameleta mtoto wake mchanga kwenye kituo cha afya ili aweze kupewa polio. Chanjo mzuri watoto wanapewa. Mhudumu wa afya mmoja inaonekana amechukua rununu yake. Anarekodi daktari wenzake akipeana chanjo. Hao wenye kupeana chanjo wamevaa nguo ya manjano.

Mgonjwa amewekwa kwenye kiti amefungua mdomo, daktari wawili wa meno wanamwangalia, moja anamsaidia daktari mwenzake, wamevaa barakoa, mwangaza unamulikwa kwa mama huyo. Daktari amevaa glovu na anamhudumia sehemu ya jino kwa maana anaumwa na jino huyo mwanamke.

Mama ameleta mtoto wake mchanga ili aweze kuhudumiwa daktari amevaa glovu na amevaa pia barakoa anamdunga mtoto huyo sindano iliakue mwenye kupata afya nikama ni chanjo watoto wengine wengi pia wako kwenye laini wanangoja kuhudumia.

Daktari wa maabara anaandika kitu kwenye kitabu, huku mavitu kama damu zilizochukuliwa wagonjwa, yanapimwa. Kuna tarakilishi kwenye ofisi yake. Amevaa glovu ili asiwe ni mwenye kupata mambukizi, amevaa kioo ili aone vizuri.

Wahudumu wa afya wanaweza kumfanyia mtu upasuaji. Wamevaa wote barakoa na sare rasmi ya upasuaji. Huyo mtu anafanyiwa upasuaji kwa vile alikuwa mgonjwa. Wote wanaangalia kwa makini ili wafanye kazi mzuri. Kuna mmoja anawasaidia wakifanya kazi.

Mtu ameletwa hosipitalini kutumia machela. Wenye kumleta ni watu wa misalaba miekundu. Daktari wanaangalia mgonjwa huyo

Msichana mmoja amekuja kituo cha afya ili atibiwe. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na Glove akimuabia mwanamke huyo afungue mdomo ili amtibu. Kando yao kuna watu wengine wamesimama wanaogoja kuhudumiwa.

Mkulimaji alitumia njia ya usafi na dawa za kemikali, akihakikisha haziingii kwenye chakula au mazingira, na kushughulikia usafi wa shamba na familia yake.

Mvua imenyesha mingi na mtu amevuka ukinga wake. Barabara yamesombwa na maji. Sehemu hii yote inaonekana yamefurika, watu hawawezi pita. Nyumba za watu zimejaa maji, itabidi wamehama kwenda mahali hapana maji.

Mhudumu anamdunga msichana mmoja kwenye mkono. Amevaa barakoa na msichana huyu anaweza kukaa kwenye kiti huku na anaangalia kando ili asiskie uchungu. Amevaa nguo ya nyeupe. Mhudumu huyu kwa utaratibu anamdunga.

Mafuriko yameleta adhara mingi. Yameleta uchafu kutoka mbali yakakuja hapa. Wananchi wamekuja kushuhudia vile mvua imefanya, Hawaogopi kuteleza kuanguka hapo. Inaonekana pia kuna mapolisi wameshuhudia kitu ilichofanyika.

Mkono ya mtoto huyu inaonekana kuwa na vidonda mingi sana hata mguu iko na mavidonda, inaonekana anahitaji matibabu ya dharura apelekwe hosiptalini adungwe chanjo ama dawa. Madaktari wanafaa kumhudumia mtoto huyu kwa vile ameugua sana

Wanafunzi watatu wanaosha mkono, ni kama wanakuja shuleni. Mmoja amebeba mkoba. Wote wamevaa barakoa. Sehemu hii ni kituo cha kuoshea mkono ukiingia shuleni ili maambukizi ya ugonjwa yasiwe ni yenye kusambaa. Hii inafaa kuwa shuleni yote kwa vile ni muhimu kupata afya bora.

Mhudumu wa afya ameshika chupa kidogo iliyo na dawa ya chanjo. Anaiweka kwenye sindano. Tayari anataka kumdunga mtu. Dawa hii ni chanjo ya rubella inayosaidia ugonjwa wa misuli na magonjwa mengine. Huyu daktari amevaa glovu kwenye mikono yake.

Mtu anatoa tanki ya oksijeni kwenye kiwanda, anataka kuziweka kwenye lori. Ni kama yanapelekwa hosiptalini ama sehemu itatumika, watu wawili wanajikaza kivuruta hadi sehemu ya lori, hapa ni kiwandani.

Hapa ni sehemu watu wanakuja kutibiwa meno. Sehemu daktari wa meno anapatikana. Inaonyesha kuwa unatibiwa meno vizuri sehemu hii. Kuna pahali ya kulipa, nambari ya kulipa imeonyeshwa hapo. Msichana mmoja anatabasamu huku akiwakaribisha watu.

Mgonjwa amekuja katika kituo cha afya cha meno. Muuguzi amevaa barakoa huku amemkalisha kwenye kiti. Amemvalisha kioo ili mwangaza isiweze kumdhuru. Mhudumu huyu anaweza kutayarisha ili aweze kumtibu meno ya mgonjwa huyu.

Mama mmoja ameeka mtoto wake kwenye mkono. Huku muuguzi anatoa dawa kwenye mkebe wake. Anataka kumdunga chanjo mtoto huyu. Daktari huyu ametembea sana hadi amekuja kwenye nyumba ya mama huyu ili mtoto awe ni mwenye kupata huduma za afya.

Mtu amekuja hospitalini kutibiwa. Amekalishwa chini. Muuguzi ako nyuma yake wanatabasamu. Mgonjwa huyu ameinua mkono. Kuna tarakilishi kidogo hapo kando ya meza, na hawa watu wanaonekana wamevaa sare moja ya juu ya hospitali hicho.

Mtu anayeweza kuja hospitalini anaongeleshwa na mhuduma ya afya. Kuna kitu ya kupunguza mkono ili kuua maambukizi. Mhudumu wa afya amevaa barakoa huku akimtazama mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Mgonjwa pia inaonekana amevaa barakoa. Mhuduma ako na kitabu mbele yake.

Muuzaji wa barakoa ameweza kusimama nje, Anawauzia watu barakoa hiyo pia yeye amevaa barakoa. Wenye Wanapita kandoo awashuguliki na yeye anaangalia mbele huku amebeba mkoba wake kwenye kiuno.

Kituo cha hospitalini kinaonekana hapa, daktari anaweza kumhudumia mtu aliyelala kitandani, mashine ya kumtibu iko juu ya meza, daktari huyo amevaa kioo na chumba hiki iko na kiti ya kukalia.

Mzee mmoja inaonekana amekaa chini akiangalia mbele amevaa barakoa. Amekuja hospitalini anataka adungwe sindano. Daktari ameweza kuchukua pamba na kupanguza mkono yake. Anataka kuchukua sindano ili amdunge awe ni wenye kupata nafuu.

Chanjo ya virusi vya rubella na virusi vya misuli yanaweza kuonekana hapa. Mtu anadungwa chanjo hii akiwa mdogo ili asiwe ni mwenye kupata ugonjwa hio akiwa mkubwa. Inapatikana sanasana hospitalini ama madaktari wanazunguka wakipeana chanjo hii.

Mgonjwa amelazwa hospitalini amewekwa bandenji kwenye kichwa chake na kwenye mkono wake, ni kama ameumia ajalini ama amepigana na mtu. Kitanda hiki ni cha hospitali na kuna kikombe na sahani yake ya kukulia.

Mtu mmoja mgonjwa amekuja hospitalini, ameshikilia kifua chake. Daktari anamshika mkono, anataka kumdunga sindano. Daktari amevaa barakoa na glovu mkononi. Huyu mtu ni kama anasubiri ili atibiwe arudi nyumbani. Daktari huyu kwa utaratibu anamdunga sindano.

Mama mmoja anaangalia kando. Hapa ni sehemu ya hospitalini. Watu wanadungwa sindano, wengine wakitibiwa kwenye jino. Inaonekana hapa ni chumba kizee sana, kwa vile ukuta yake imechapakaa.

Mhudumu wa afya amemuweka mwanamke moja kwenye kiti anamhudumia, anamfungua ili amtibu kwenye jino. Mhudumu wa afya huyu amevaa barakoa na glovu mkononi. Inaonekana hii ni kituo cha afya cha Meno, inasemekana kuwa kutakuwa hakuna malipo hapa unatibiwa sare.

Mtu amevaa sare rasmi ya kujizuia kupata kemikali. Amevaa maski kwenye uso wake na amevaa glovu kwenye mkono wake. Inaonekaa anabeba mtungi iliochorwa kuwa ni hatari. Ni kama ako kwenye kiwanda cha kemikali.

Watu wamekuja kufundishwa kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Wamekuja chini ya hema wenye kuwafundisha wamevaa nguo ya manjano. Wanaangalia bodi lilioandikwa ukimwi. Unaongea ili uweze kuzuia.

Meza inaonekana juu yake kuna dawa za shamba mingi. Zingine zipo kwenye chupa ya plastiki na kuna panga hapo mwenye kuuza haonekani. Hizi dawa hutumika kutibu magonjwa mbalimbali na ni dawa za kienyeji.

Wafanyakazi wawili wa kampuni wanatengeneza barakoa. Wote wawili wamevaa barakoa na sare ya nyeupe. Mmoja anashona, mwingine pia akiwa anatengeneza barakoa hiyo. Barakoa zimepangwa hapo mingi ni kama yanataka kupelekwa sokoni ama hospitalini.

Watu wamesimama wanaelezewa vile ya kufanya, wote wanaonekana wanafundishwa vile ya kuvaa barakoa. Mama mmoja anaweelezea, huku wengine wanasikiliza kwa makini. Askari polisi pia amesimama nyuma yao akiwa amevaa glove .

Mama ameketi kwenye kiti huku anadungwa sindano. Daktari amekuja hadi nyumbani kwake ili aweze kumpa matibabu haya. Mama inaoenekana anaskia uchungu kwa vile amenyamaza na ana angalia mbele. Daktari ameweka chanjo hio kwenye mkoba kando.

Mtu amekuja hospitalini ili aweze kuhudumiwa jino. Daktari anaweza kumdunga sindano kwenye jino ili asiskie uchungu. Daktari ako na mwenzake huku anaangalia. Wamevaa wote barakoa. daktari huyu ni kama ni hodari kwa vile anamshughulikia mgonjwa huyu akiwa peke yake.

Watu wawili wanaweza kuangalia kituo cha kuosha mkono inavyoendelea, wengine wawili inaonekana wanaelezewa, hii ni sehemu kama shule ambao wanafunzi wanafaa kuosha mikono Kabla waingie darasani. Wenye wanauliza maswali ni kama ni watu wa wizara ya afya.

Mama mmoja amelalishwa kitandani huku amewekewa oksijeni aweze kupumua, mwenye kumhudumia amevaa barakoa huku anaweza kuiweka oksijeni vizuri kwenye pua la mama huyo ni kama ameletwa hospitali kwa dharura.

Watu wanajaribu kutoka katika nyumba yao iliyofurika. Maji yamejaa sana, nyumba hii ya kibanda inaonekana inaanza kuharibika. Mvua imenyesha nyingi hadi maji yameingia nyumbani mwa watu. Kuna maviti ziko nje ni kama watu wameitoa kwenye nyumba.

Muuguzi anamshughulikia mtoto mdogo aliyelala kwenye kitanda. Mama mjamzito amekuja hospitalini. Wauguzi wengine wanamuongelesha ili kumhudumia. Kwenye chumba hicho, kuna televisheni kubwa na kitanda ingine kando ya mtoto aliyelazwa.

Mtu mmoja mwenye boda boda anajaribu kuivukisha kwenye maji iliyojaa barabarani. Gari ingine iko nyuma inajaribu kupita. Mvua ilinyesha mingi ikafurisha barabara. watu wanakazana kupita wakiwa wameroweka maji.

Wamama wawili wanajaribu kutoka kwenye nyumba yao. Mafuriko yamejaa hapa. Nikama mvua nyingi imenyesha usiku. Manyumba yameingiwa na maji. Mtu hawezi kuishi kwa amani sehemu hii kwa vile mto unaweza kuvuka ukingo wake.

Wauguzi wanaoshikilia watoto mapacha waliozaliwa na mama huyu. Watoto hao ni wadogo sana. Wauguzi hawa wanafurahia wanatabasamu kwa kuwa wamemsaidia mama huyu kujifungua. Kuna kiti hapo na meza. Kiti hiyo inaonekana ni ya chuma.

Wasichana wawili wanaonekana wakisimama, nyuma yao kuna polisi. Ni muhudumu wa afya wanaonyesha watu vile ya kunawa mkono yao. Sehemu ya kunawa maalum imewekwa kwenye pahali hii. Chini yake kuna ndoo. Watu wanafundishwa vile ya kunawa mkono yao. Wahudumu hao wamevaa barakoa.

Mama ameweza kumleta mtoto wake hospitalini ili apewe chanjo daktari anamfungua mdomo kumwekea chanjo ya polio mama amevaa kofia hapa ni sehemu ya hospitalini kuna polisi amesimama hapo

Daktari anaweza kutoa dawa kwenye chanjo hilo. Anaiweka kwenye sindano. Watu wamekuja hospitalini ili kupokea chanjo. Daktari amevaa bakoa kwa utaratibu anaangalia pahali dawa imefika. Ni kama kuna mgonjwa ako tayari kudungwa.

Wasichana wawili wamekuja mbali ili wachote maji waipeleke nyumbani. Wanaichota kutumia mtungi. Wasichana hao wanaonekana ni wasichana kamili Kwa vile wanaweza kuchota maji na kuieka kwenye mitungi zao kuibeba hadi nyumbani.

Watu wananyunyizia dawa kwenye chumba hiki. Wamevaa sarerasmi ya kufanya kazi hiyo. Wamevaa glovu na maski. Nyuma ya mgongo yake ameweka dawa. Pole pole anafanya kazi ya kunyunyizia ili aue magonjwa yote na madudu yote.

Mkasa wa moto umetokea katika msitu, mamiti yameshika moto na manyasi. Moto unasambaa kwa haraka sana. Inatoa moshi nyeusi inayochafua mazingira. Moto kama haya yanapaswa yadibitiwe mapema ili yasilete maafa mengi sana.

Mgonjwa amekuja hospitalini anaangaliwa na daktari. Daktari anamweleza vile atavyofanya. Mgonjwa amekaa kwenye kiti anaisikiliza taratibu. Akona ugonjwa ana anataka matibabu kutoka hospitalini.

Ngamia inaonekana kuanguka chini kwa ukosefu wa chakula na kuchoka. Alikuwa anasafirisha watu. Imechoka sana. Imeweza kulala chini. Ngamia ni myama anayekaa kwenye pahali hakuna mvua wala chakula.

Sehemu hii ni pahali mganga anafanyia kazi. Ushirikina unaendelea hapa. Mtu mmoja amekaa na kuna vitu hazieleweki hapa. Dawa zingine ziko kwenye mkebe, na uchafu ni mingi hapo. Rununu moja inaonekana, pamoja na kitu kama bakuli.

Magari ya tuktuk yanaonekana yakipita kwenye maji mtu mmoja anakaa kwenye bodaboda huku akiendeshwa. Maji ni kama yametoka mtoni ama mvua mingi yamenyesha sehemu hii. Watu wanapata taabu wakipitia kwenye barbara.

Mtu anayeuza duka la dawa anaweza kuchukua dawa moja kumpea mtu. Ameweza kusimama akishika dawa ilhali anatabasamu, anapigwa sawira. Huyu mtu ni kama daktari anayeuza dawa.

Wamama wawili wanaonekana. Moja ni kama anataka kujifungua. Anasikia uchungu kwa vile analalia mgongo wake kwenye kiti uku amekunja uso. Mwingine amevaa barakoa na glove ni kama ni mtu wa kunzalishana kienyeji.

Mtu ako hospitalini, anafundishwa kuinua vitu ili mikono yake iwe yenye kuwa na nguvu. Mhudumu wa afya amesimama kando yake akimweleza vile ya kufanya. Hii sehemu nikama watu walioumia kwenye ajali, wanafanyiwa vitu ili mikono yao iweze kufanya kazi.

Inaonekana mtu amechukua mashini ya kupulizia kutoa uchafu. Inaonekana amefunga barakoa kubwa ya oksijeni ama mask Anaonekana anajizuia na moshi hiyo. Amevaa glovu kubwa sana, hataki kemikali hizo zimshike.

Mafuriko yamekuja yakaharibu barabara. Wananchi wanakuja kuangalia vile madhara yametokea. Hawaogopi kuanguka kwenye mtaro huo. Matope yamejaa sehemu hii. Ni kama mvua nyingi ilinyesha.

Hii ni choo ya umaa, kama unataka kuingia choo na uko katikati ya mji, unalipa pesa unaenda kwa choo hizi. Choo hizi inaonekana siku hizi ni safi, kwa maana watu wanalipa pesa, zamani ilikuwa chafu, kwa maana ilikuwa bure.

Mama ameleta mtoto wake hospitalini pamoja na baba ya mtoto. Muuguzaji anaweza kumdunga chanjo kwenye kidole chake. Muuguzaji huyo amevaa barakoa pamoja na mama na kila mtu hapo. Ni mzuri mtoto mchanga kupelekwa kudungwa chanjo.

Mhudumu wa afya anachukua telescopu anaweka kwenye kifua ya mtoto. Anataka kusikia moyo wa mtoto ukidunda. Mhudumu huyu inaonekana amevaa sare ya kihospitalini. Anaweza kwa umakini kumtibu mtoto huyu aliyekuwa ni kama amezaliwa mapema.

Nyumba imeporomoshwa. Polisi wawili wanasimama kando wakiangalia. Gari moja inaonekana ikifanya kazi ya kungusha jumba hilo. Kando ya jumba kuna zingine zimesimama. Kama ilijengwa vibaya jumba inayoporomoshwa.

Mgonjwa amekuja katika kituo cha afya cha meno daktari amemfungua mdomo na amemvalisha kioo ili mwangaza isimuingie macho .Wanaangalia meno yake na kuitibu mwangaza imemulika kwenye mdomo yake wamevaa barakoa hao madaktari wanamtibu mgonjwa huyo.

Ajali mbaya imetokea hapa. Gari mbili zimeweza kugongana. Gari moja ikiwa ni ya petroli. Watu wamekuja kushuhudia, wengine wamechukua simu yao wakirekodi. Mtu mmoja inaonekana amechukua paipu ya maji tayari kuzima moto. Watu inaonekana wamekufa hapo.

Stesheni ya kunawia mkono. Hapa ni kama ni nje ya nyumba ya mtu ama ni nje ya shuleni ama hospitalini. Ukiingia, lazima unawe mkono kabla ya wewe kuhudumiwa. Hii ni kuua magonjwa na pia kufanya watu wasiambukizane maambukizi.

Mvua mingi imenyesha ikasomba barabara yote. Magari yanakazana kupita, ilhali kuna maji. Gari zingine zimefunikwa, manyumba zinaonekana huku nyuma, magari yameweza kusongamana, kwa vile kila mtu anajaribu kutoroka maji hayo.

Mama aliyezaa mtoto ana mshugulikia mtoto wake mchanga aliyewekwa hospitalini amefungiwa kitu. Mama huyu ako na bandeji kwenye mkono pahali tatu. Ni kama amemzaa mtoto huyu siku karibu.

Mama amekuja hospitalini ili kupewa chanjo. Daktari anamshika mkono, anampanguza na pamba na anamdunga chanjo hio. Mama huyo amevaa barakoa ili asiweze kupata maambukizi ama kuambukizana. Kuna mkebe iko kando pahali chanjo inaekwa.

Mama amekuja hospitalini ili aweze kuhudumiwa. Mhudumu anaweza kumdunga sindano. Wote wawili wamevaa barakoa ili wasiweze kuambukizana magonjwa. Sehemu hii ya hospitali watu wanadungwa chanjo ama ni sindano.

Mama anafurahia akiosha mkono kwenye kituo hiki cha kuogea mkono, mama huyu amevaa kitu kwenye kichwa. Hapa ni sehemu ya mashambani, kwa vile inaonekana hakuna watu wengi sana. Kuna kikombe juu ya mawe ya kuoshea mkono.

Wahudumu wa afya inaonekana wanamfanyia upasuaji mtu mmoja. Wamevaa sare ya hospitalini, Pia glove wamebeba. Mtu mmoja inaonekana amekaa kando akiwatazama hao wengine wakifanya kazi.

Mwanamke mmoja amelazwa kwenye kiti huku anatibiwa meno. Daktari amevaa barakoa na miwani na glovu pia anamshughulikia meno yake. Mwanamke huyu pia amefungua mdomo yake. Hii ni kama ni sehemu ya meno katika kituo cha afya. Mtu akiumwa na meno anaendanga sehemu hii.

Mhudumu mmoja wa hospitalini anamwongelesha mwanamke mmoja ako na karatasi chini ili kuandika dawa anamwonyesha kwa ishara ya mkono akimwelezea. Ako na mwangaza kwenye kichwa chake, amevaa saa mkononi mwanamke huyo ni kama alikuja kutafuta matibabu hospitalini.

Mhudumu wa afya anawaeleza wanakijiji na kuwapa taarifa kuhusu chanjo, wanakijiji wametokea kwa wingi na wameketi kwenye kiti wengine wameketi chini, anawaelezea umuhimu na nani anapaswa kupewa chanjo, mhudumu huyu amekuja hadi nyumbani kwao ili awape taarifa.

Moto unaonekana umeanzika kwenye msitu. Mamiti yanachomeka na nyasi yanamalizika. Moto huu unakuwa ni wenye kusambaa kwa haraka sana. Inafaa izimwe haraka ili isiharibu mazingira. Yanatoa moshi nyeusi yenye kuchafua hewa.

Daktari anamuudumia mama amemkalisha kwenye kiti huku amempanua mdomo akimuudumia kwenye meno, Ako na mwangaza kwa kichwa yake na amevaa barakoa, Mama huyu ni kama alikuwa anaumwa na meno akaja kwenye kitu cha afya ya jino hili aweze kupata huduma, Daktari amevaa glovu.

Hii ni dawa ya kuogea ya sabuni. Sabuni hii inaonyesha inasaidia sana. Ni Tiba Herbs wameitengeneza. Sabuni ya kuoga yenye nguvu ya kutibu maumivu ya kujikuna na menginevyo.

Hapa ni sehemu ya mganga. Kuna vitu ambazo hazieleweki hapa, na ziko vingi sana. Kuna mayai, kuna kitu kwenye chupa, kuna kitu ingine kwenye pembe, mtu mshirikina ndio anakuja sehemu hii kusaidiwa.

Chanjo imetolewa nje. Chanjo ya rubella, inazuia magonjwa ya kama ya misuli na mingine. Sindano iko kando, tayari kuwekwa dawa, ili mtoto ama mtu mkubwa aweze kudungwa chanjo hili. Dawa hili hupatikana hospitalini ama wauguzi wanazunguka nayo wakidunga watu chanjo.

Mama amemleta mtoto wake mgonjwa hospitalini, Ili aweze kupata chanjo cha Polio. Mhudumu wa afya anaweza kumwangalia mtoto na kummfungua mdomo, anaeka chanjo hicho kwenye mdomo yake. Mama anafurahia kwa vile mtoto wake ameshaweza kupata matibabu.

Madaktari wawili wanahudumia mgonjwa wa meno aliyelazwa kwenye kiti. Amepanua mdomo. Mwangazi imeimlikwa kwa mdomo wake. Daktari mmoja anahudumia na kutibu meno yake. Mwingine anamsaidia. Wote wamevaa barakoa na glovu.

Watu wawili, mmoja ako juu ya boda boda na mtungi iko pia kwenye boda boda. Wanajaribu kuvuka barabara iliojaa maji ni kama mto umepita mkingo wake huku ikielekea kwenye barabara. Mvua nyingi ni kama imenyesha sehemu hiyo.